Naona daktari wa meno wawili ambao wamesimama. Mmoja wao amevaa shati ambayo imeandikwa Dent Mind Dental Care . Pia naona kuna mtu ambaye amefungua mdomo wake anaangaliwa meno na hao madaktari. Madaktari hao wamevalia meski na pia kinga ya mikono

Katika picha hii namuona mama ambaye amesimama akimtazama mtoto. Mtoto ameekwa katika meza na yeye kuna mwanaume ambaye ameinama kana kwamba anampa mtoto chanjo. Nadhani yeye ni daktari. Pia naona picha kwenye ukuta.

Ninaona waongozi supper ambao amevaa Kinga za mwili wamevaa maski wamevaa neti kwa kuhakikisha kuwa wamevaa Kinga ya mkono moja ako na Kisumu cha upasuaji mwingine pia amevaa miwani na wote wanakaa kuitazama kwenye mwili huo.